Transfoma ya umeme iliyoshikiliwa na nguzo imara pembeni, pamoja na vyuma viwili kwa chini, imewekwa katika moja ya mitaa, ili kuwezesha zoezi la usambazaji wa nishati hii kwenye makazi ya watu. Inapokea umeme kutoka kwenye chanzo kikuu na kuusafirisha majumbani kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya kila siku.

Mtambo mkubwa wa kufua na kuzalisha umeme umejengwa karibu na bwawa la maji. Nishati inayopatikana inasambazwa kwenda sehemu mbalimbali za majumbani na viwandani kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Mitambo mikubwa ya kuzalisha umeme iko pembezoni mbali na makazi ya watu, huduma ya kusambaza nishati hii ni muhimu kwa sekta zote, na kukosekana kwake kuleta changamoto inayodhoofisha kasi ya maendeleo.

Miundombinu ya umeme iliyo karibu na makazi ya watu, inapaswa kuwekwa na kuangaliwa kwa tahadhari kubwa, kwa ajili ya usalama wa wakazi wa eneo husika. Kutokufanya hivyo kunaweza kusababisha madhara, ikiwemo majanga ya moto na shoti, zinazoweza kuleta vifo na upotevu wa mali.

Mtambo maalum wa kuzalisha umeme umefungwa karibu na chanzo cha maji. Kuongezeka na kupungua kwa kina cha bwawa hili kunaweza kusababisha mabadiliko ya upatikanaji wa nishati hii na ndio maana ni muhimu sana kwa nchi kuwa na aina nyingine ya vyanzo vya umeme.

Taa za barabarani zilizowekwa katika safu za pande mbili, zimepandishwa juu na nyekundu tayari ameshawaka ili kuwapa taarifa madereva waweze kusimama. Usalama wa njia zinazotumiwa na vyombo vya moto ni muhimu kwani hupunguza ajali zinazohatarisha maisha ya watu na mali zao.

Alama moja wapo ya barabarani ya umbo la pembe tatu, yenye ufito mwekundu uliozunguka kingo zake. Katikati kiko kivuli cha mtu alieshika kifaa akichota kitu. Kwa watumiaji wa barabara, hiyo ni taarifa kwamba kuna ujenzi unaendelea eneo hilo, kwahiyo wanapaswa kuchukua tahadhari ikiwemo kupunguza mwendo kwa madereva wanao endesha magari.

Mama mmoja aliyemshika mwanaye mkono pamoja na watu wengine wanavuka barabara kwa kutumia eneo maalum lenye alama ya pundamilia linaloruhusu jambo hili kufanyika, magari yote yamesimama ili kuwapisha watembea kwa miguu hao waweze kupita, kuna umuhimu wa watumiaji wote wa barabara wakajua maana ya alama za barabarani ili kusaidia kupunguza ajali.

Mafundi ujenzi wanajenga barabara za mbali zilizopitia mitaa ili kurahisisha usafiri. Wawili wao wameshika kamba ndefu mfano wa mpira wanaotumia kusawazishia zege walilolimwaga. Kuna gari kubwa jeupe lenye mtambo wa kuchanganyia zege pembeni yao. Hilo lina rahisisha kazi wanayoifanya.

Eneo katikati ya mji lenye msongamano wa watu pamoja majengo mengi yakiwemo marefu. Barabara kubwa ya lami imepita na kuna magari yanayoendelea na safari zake. Usafirishaji wa abiria na mizigo ni sehemu ya shughuli zinazofanywa na wafanyabiashara wengi kwenye maeneo ya mijini.

Eneo la mji lenye barabara za kiwango cha lami, lina magari yanayotembea na pembeni yake kuna waenda kwa miguu wachache, mabango ya matangazo, nyumba za ghorofa pamoja na miti. Vilevile, eneo la wazi la katikati limezungushiwa mabati, linaloashiria kuwepo kwa ujenzi unaoendelea wa barabara nyingine za juu. Uboreshaji wa miundombinu na usafiri wa nchi kavu ni msingi kwa maendeleo ya uchumi ya mataifa na kimataifa.

Mazingira mazuri ya barabara yaliyoimarishwa na kupendezeshwa katika maeneo ya mjini. Sehemu ya mzunguko inayoruhusu magari kupishana imepandwa nyasi na kuwekwa sawa kubwa katikati, huku viombo vikubwa kwa vidogo vya usafiri vikipita kila kimoja kikielekea upande wake.

Uimarishwaji wa barabara za kiwango cha lami, huwasaidia wasafiri na wasafirishaji kufanya kazi zao kwa wepesi na haraka. Uzalishaji wa mazao shambani na bidhaa za viwandani, unahimizwa kwa sababu ya uwezekano wa usambazaji wake kutoka mahali vinapozalishwa kwenda kwa watumiaji.

Takataka za plastiki zimekusanywa kwa pamoja na kupakiwa kwenye viroba vikubwa vilivyojaa. Aina hii ya taka ni rafiki kwa mazingira ikiwa zitahifadhiwa vizuri ili ziweze kuchakatwa tena na kutoa bidhaa zingine.

Wahudumu wa hospitali wamekusanyika pembeni ya gari nyeupe kwaajili ya kukabidhiwa vifaa maalumu vya kuhifadhia taka katika eneo hilo, karibu yao kuna plastiki mfano wa ndoo au mapipa ya ukubwa na ujazo mbalimbali yakiwa na rangi nyekundu, machungwa, kijani, bluu, njano na kijivu. Kutofautishwa huku kwa vifaa hivi husaidia kuleta ufanisi katika kutenga aina ya uchafu utakaokusanywa katika kila kimoja.

Kifaa kikubwa cha chuma kizito chenye rangi ya njano, kinachotumika kuwekea takataka, kimewekwa nje ya nyumba katika moja ya mitaa; uchafu umeshajaa kwa kiasi ambacho kimeanza kumwagika chini, hii si hali rafiki kwa afya ya mazingira na binadamu, hivyo unapaswa kupakuliwa haraka na kwenda mahali salama pa kuhifadhia.

Takataka zinakusanywa na kuondolewa kutoka eneo moja kwenda lingine kwa kutumia vifaa maalumu vikiwemo matolori, majembe na makoleo. Wanaume wanaofanya kazi hiyo wamevalia barakoa na mavazi ya kujikinga dhidi ya uchafu. Gari kubwa la njano limesimama pembeni, huku watu wawili walio juu yake wakiwa wanapokea taka na kuziweka vizuri.

Sehemu iliyotengwa kwa matumizi ya kutupa takataka yaani dampo, limejaa uchafu unaomwagwa na magari mawili makubwa, ya kubebea taka. Wafanyakazi waliovalia mavazi maalumu, kwaajili ya kazi hiyo, wanajitahidi kuhakikisha upakuaji unaofanyika na unafanikiwa.

Wafanyakazi wa kampuni inayojishughulisha na uzoaji taka waliovalia sare, wamepanda juu ya kifusi cha takataka wakikishambulia na kukipakia kwenye gari kubwa ya kuzibebea lililosimama karibu yao. Mpango uliopo ni wa kuhamisha rundo hili la uchafu na kulipeleka mahali pengine.

Vifaa maalum vitatu mfano wa pipa ndogo za pembe nne zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ngumu na kuwekewa matairi mawili katika kila kimoja viko pembeni ya barabara ndogo ya wapita njia katikati ya eneo la wazi lenye nyasi za kupendeza, vyombo hivi vyenye rangi nyeusi ina mifuniko kwa juu ili kuruhusu watu waweze kufunua na kuweka uchafu uliozalishwa mahali walipo, udhibiti wa taka ni muhimu kwa ajili ya kuyahifadhi mazingira .

Utupaji wa taka hovyo usio na mpangilio unaweza kupelekea mlipuko wa magonjwa, ikiwemo kipindupindu. Sheria za usafi wa mazingira hasa maeneo ya mijini husaidia kupunguza tatizo hilo. Usalama wa afya za wanyama na binadamu ni muhimu katika maisha yao ya kila siku.

Mapipa makubwa mawili ya buluu, yenye maandishi ya njano , na mifuniko juu yake, yamewekwa nje ya geti jeusi , kwaajili ya kutupia taka. Wakazi wa eneo hili wakijua umuhimu wa kuhifadhi takataka, katika namna bora. Wamehakikisha mazingira yao ni safi.

Chombo maalumu cha plastiki cheusi kilicho na rangi ya maziwa katika upande mmoja wa juu, ambao unatumika kama mfuniko unaofunguka na kufunga kirahisi. Kinapendelewa kuwekwa kwenye maeneo yenye msongamano wa watu wengi, hii husaidia kudhibiti utupaji taka hovyo unaoweza kuleta madhara kimazingira.

Eneo nyuma ya nyumba lisilo rasmi la kutupia taka, limeenea uchafu katika upande wa juu. Utupaji taka kiholela unaweza kuleta madhara kiafya kwa binadamu na mazingira yake.

Gari kubwa lenye muunganiko wa mashine mfano wa kijiko, linafanya kazi ya kusawazisha takataka zilizokwisha kumwagwa kwenye dampo, wakati zenyewe zikihifadhiwa inavyostahili. Wanaume wawili ambao hawakuchukua tahadhari, wako juu ya taka , wakitembea na kuziokota kwa mikono yao, hali ambayo inaweza kupelekea , wakapatwa na maradhi.

Chombo cha plastiki mfano wa kikapu au tenga chenye rangi ya bluu, kinatumiwa na watu mbalimbali kwa ajili ya kuhifadhia taka zinazotarajiwa kukaa kwa muda mfupi. Uwazi uliopo kukizunguka kifaa hiki unasaidia hewa kupita kwa urahisi ili takakata zilizomo zisitoe harufu mbaya au kuoza na pia ni cha muhimu kinachoweza kuwekwa majumbani au ofisini.

Mabomba makubwa manne ya chuma yenye urefu wa wastani, yamewekwa juu ya nyasi kwenye uwanja. Kwasababu ya uchakavu wake, yamechimbuliwa kutoka ardhini yalikokuwa yamezikwa kwaajili ya kupitisha majitaka. Matengenezo na uimarishaji wa njia za majitaka hasa maeneo ya mjini, husaidia kuweka mazingira safi na kupunguza mlipuko wa magonjwa.

Watu wa kike kwa wakiume wameshika vifaa na kuvalia mavazi maalumu yanayotumika wakati wa kufanya usafi. Wanasafisha mazingira ya njiani pembeni ya jengo na kuondoa takataka zilizosambaa katika eneo hilo.

Takataka zilizojaa hadi kumwagika, zimewekwa kwenye kifaa maalum mfano wa pipa dogo la chuma lenye matobo matobo. Maeneo ya watu wengi hasa mijini yanahitaji sana huduma hii, ili kuyafanya Mazingira yawe safi wakati wote.

Vifaa vya plastiki vilivyotengwa kwa ajili ya kuwekea takataka katika kipindi cha muda mfupi vimepangwa pembeni ya njia. Kuna vipipa viwili vidogo vya rangi ya kijani vilivyo na mishikio, cha pembe nne mfano wa sanduku chenye rangi ya kijivu, na mfuko wa nailoni mweusi. Udhibiti wa taka husaidia kuweka mazingira katika hali ya usafi.

Wakusanya taka wa mitaani wamesimamisha gari kubwa la kuzibebea katika moja ya mtaa pembeni ya nyumba za watu. Wakazi wa eneo hilo wa kike na wa kiume wanaleta uchafu wa majumbani waliokuwa wamezivifadhi kwa muda, na kuupakia kwenye usafiri huo. Udhibiti wa taka za majumbani ni moja ya mpango ya kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama kwa ajili ya wote.

Dampo la kutupa takataka limejaa sana, huku magari mengine makubwa yakiendelea kumwaga uchafu unaotoka sehemu mbalimbali zenye makazi ya watu. Maeneo haya ni muhimu katika kila jamii iliyodhamiria kutunza mazingira yake.

Kifaa maalam cha chuma nyepesi mfano wa pipa dogo lenye kifuniko, kimewekwa nyuma ya kiti na ubavuni mwa kabati dogo la njano. Ni chombo kinachotumika kuhifadhia takataka zinazozalishwa papohapo kwa lengo la kwenda kuzitupa kwengine kwa badae. Vifaa hivi na vingine mfano wa hiki huweza kuwepo majumbani au maofisini.

Watu kadhaa wenye mavazi na vifaa maalumu wako kazini wakikusanya takataka na kuzipakia kwenye gari. Wanazoa uchafu uliorundikana chini pembeni ya barabara katika maeneo ya wafanyabiashara, na kisha kuweka kwenye viroba ili ubebeke kirahisi na kupelekwa mahali pa usalama kuhifadhiwa. Usafi wa mazingira hasa kwenye sehemu zenye mikusanyiko ya watu, ni muhimu kwa ajili ya kuzuia milipuko ya magonjwa.

Wakusanyaji wa takataka za majumbani wanaendelea na kazi ya kuziweka kwenye gari maalumu inayotumika kuzibeba na kupeleka sehemu nyingine. Huko uchafu mwingi ambao unapatikana kutoka kwenye nyumba za watu na usipowekewa namna nzuri ya kuhifadhi unaweza kutokea madhara mengi sana yanayohusiana na uchafuzi wa mazingira.

Takataka nyingi zimekwama kwenye sehemu moja wapo ya mtaro wa kupitisha maji ulio kando ya barabara, hali hiyo imesababisha maji machafu yashindwe kwenda kwa urahisi. uzibuaji wa mitaro wa mara kwa mara unapaswa kupewa kipaumbele ili kuondoa hadha hii.

Watu wako kwenye barabara ya lami wakiisafisha ili kuhakikisha wanayatunza mazingira yake; kuna aliyeshika koleo na wengine mifagio. Mwanaume mmoja aliyevalia kofia na kijifunga sweta kiunoni, ameshika toroli ambalo wanalitumia kuweka uchafu waliouzoa kutoka chini.

Vifaa viwili vilivyotawaliwa kwa rangi ya bluu na nyeupe kwa juu, vimewekwa kwenye eneo la nyasi na miti. Ni aina ya vyoo vinavyohamishika na vimetengenezwa kwa mfano wa vijumba vidogo, ili watumiaji wapate faragha wanapovitumia. Kwenye milango yake kuna alama zinazoelekeza utofauti wa matumizi ya kila kimoja kijinsia.

Magari makubwa manne, yanayotumika kukusanya taka kutoka mahali zinapozalishwa, yameegeshwa kwenye moja ya maeneo, ambayo huziifadhi. Gari lingine aina ya tinga tinga, liko pembeni likifanya kazi ya kupakua. Mradi huu wa kuhakikisha usafi wa mazingira unaimarishwa, mara nyingi husimamiwa na serikali, au taasisi zilizopewa dhamana hio.